Mfumo wa umwagiliaji kwa matone katika shamba. Mfumo huu hutumia mabomba madogo yenye matundu yanayotoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Hii ni njia ya kisasa ya wenye ufanisi mkubwa wa matumizi ya maji.